Kituo cha chanjo kinachoendeshwa na wahudumu wa afya wakiwa wamevalia barakoa na baadhi yao wakiwa wamevaa miwani. Mwanamke aliyevalia shati jeupe na miwani anachanja mtu mwengine ambaye ameketi huku watu wengine wakisubiri zamu yao katika foleni. Tunaona sanduku la buluu la kuhifadhi chanjo.

Mwanamke akimwangalia mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua cheupe kinachomlinda thidi ya mbu. Mtoto amelala akiwa amevalia nguo za milia ya rangi ya bluu na nyeupe na ana chuchu mdomoni huku mikono yake ikiwa imeinuka kidogo. Mwanamke ambaye sura yake inaonyesha upendo na utulivu anaonekana katika usalama wa usingizi wa mtoto huyu.

Mada kuu ya kudhibiti malaria ikisisitiza kinga na udhibiti wake. Picha kuu inaonyeshana mtu amelala chini ya chandarua cha kuzuia mbu akisisitiza umuhimu wa kujikinga usiku. Chini ya bango kuna maelezeo ya taasisi mbalimbali ikiwemo mpango wa kitaifa kwa kudhibiti malaria, wizara ya afya. Bango hili linaonekana na kuwa na elimu.

Muuguzi amevaa kinyago na glavu nyeupe akimpatia sindano mtu mwingine aliyevaa kinyago na shati la kijani. Muuguzi amevalia sare ya pinki na kofia nyeupe kichani akionekana akifanya kazi kwa umakini na taaluma. Wote wawili wamejikita kwenye mchakato wa chanjo au matibabu. Nyuma, kuna watu wengine wakiw wamesimama.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamavaa suti nyeupe za kujikinga zenye kofia na glavu wakimhudumia mgonjwa aliye kitandani. Mgonjwa huyo anaonekana amelala kitandani hospitalini akiwa na sehemu ya kifua chake wazi. Inawezekana yuko katika hali mahututi kutokana na vifaa vilivyopo. Wataalamu hao wamainama kumwangalia mgonjwa na mmoja anaonekana akimshika au kumsaidia.

Hospitalini au clinic . Katika sehemu ya kulia, kuna mfanyakazi wa afya aliyavaa shati jeupe la mikono mirefu, suruari nyeusi na miwani ya kinga akimwangalia kwa makini au akimhudumia mtu aliyelala kitandani. Mkono wake unaonekana kushika kitu kufanya jambo kwa mgonjwa huyu.

Mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akiwa amevalia koti jeupe la maabara na barakoa akimpa sindano mtu mwingine begani. Mtaalamu huyu yanaonekana makini katika mazoezi la chanjo au utoaji wa dawa. Watu wengine kadhaa wameweza kuonekana nyuma wengine wao pia wakiwa wamevalia barakoa za uso.

Kituo cha chanjo au kliniki ambapo mtu mmoja amepewa chanjo. Katika sehemu ya mbele kuna mwanamke ameketi kwenye kiti cha bluu amevaa nguo za kitamaduni na barakoa ya uso, akisubiri au akipokea chanjo. Aliyemchanja ni mfanyakazi wa afya, labda muuguzi akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, akifinya sindano kwenye bega na mwanamke.

Mwanamke labda daktari au nesi. Amevalia glavu nyeupe na anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanaume aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyo amevaa kofia nyeusi, shati la bluu na kaptura za miraba. Wote wamekaa kwenye kiti vya plastiki cha rangi ya bluu. Nyuma yao kuna watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti na mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Lori jeupe la Isuzu likiwa limegeuzwa kuwa la kliniki ya rununu likisafiri barabarani. Upande wake kuna mabango yenye picha za watu na alama za matibabu. Magurudumu yake meusi yanaonekana wazi na kuna watu wachache wakitembea kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Kliniki ya Luluni. Gari jeupe kubwa lenye msalaba wa buluu na maandishi ikiwa imeegeezwa katika eneo la wazi. Kundi kubwa la watu wakiemo watoto waliokusanyika karibu na gari hilo wakionekana wakisubiri huduma. Ardhi ni nyekundu na kuna miti michache.

Lori nyeupe la kubeba mizigo ambalo limebadilishwa kuwa kituo cha afya cha rununu. Lori lina maandishi Hatua kwa Afya Bora kwa herufi kubwa na lina ngazi ndogo ya kuingia. Miti inaonekana nyuma na kuna mapambo mekundu na meupe yaliyobandikwa kwenye texi ya lori.

Ndani ya nyumba inayoonyesha mwanamke akiongea na mtu mwingine ambaye haonekani vizuri. Mwanamke huyo amevaa fulana ya bluu na aproni nyeupe na anatabasamu usoni mwake. Nyuma yake, kuna vitu mbalimbali ikiwemo nguo zinazoning'inia masanduku. Upande wa kulia wa picha, kuna sanduku jenkundu inayo- kwenye meza. Inaonekana ni kama hospitali.

...wa meno akiwa amevalia glovu za bluu akishika picha ya x-ray ya meno mikono. Picha inaonyesha ni meno ya juu na ya chini yakionyesha muundo wa kamili wa meno. Dakatari amevaa sare za zambarau na sura nyeupe. Kwa umbali tunaona sehemu ya kiti chake cha meno chenye rangi nyekundu na nyeupe.

Mchoro wa karibu wa mdomo wa mtu unaonyesha meno meupe yanayong'aa na yanayo pangika vizuri. Meno yanaonekana yamerekebishwa au kungarishwa hivi karibuni labda lipidazi midomo ni minene yenye waridi inayokolea na inayong'aa. Ngozi inayozunguka mdomo ni nyeusi.

Mwanaume mwenye ndevu fupi anaonyesha meno yake ya juu huku akipiga mswaki kwa nguvu. Mswaki mweupe wenye mpini wa bluu unaonekana ukisafisha meno yake ikonyesha kama anafanya jitihada kubwa la kusafisha meno labda akionyesha usafi wa kinywa. Sehemu ya chini ya picha ina nafasi nyeupe tupu.

Meno mawili meupe na safi yamewekwa kando ya kioo cha meno kinachong'aa. Yanaonekana kuwa na afya njema na kioo cha meno kimeegemea kwenye jino moja huku mpini wake ukiwa umelala mbele ya hilo lingine. Mazingira ni bluu nyepesi yakiashiria usafi.

Meno ya juu ya mtu ya- yakiwa yamekaribia sana. Brashi ndogo lenye rangi ya bluu na rangi ya manjano iliyokolea inatumiwa kupaka kitu kwenye unyenyevu kwa eneo moja ya meno ya mbele. Meno yanaonekana meupe na safi. na ufizi unaonekana kuwa na afya nzuri.

Mtu mmoja amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku mtaalamu wa meno akiwa amevalia glovu nyeusi na anatumia vifaa maalum kuchunguza kinywa chake. Daktari anaushika kioo kidogo na kifaa kingine cha meno, akichunguza meno ya mgonjwa kwa umakini kubwa. Mgonjwa ambaye ni mwanaume amefungua mdomo wake na anaonekana anamtazama daktari.

Mdomo uliofunguka ukionyesha meno ya juu na ya chini, yoe yanaonekana kuwa na ufizi ukiwa una rangi nyekundu na kuonyesha ishara za uvimbe au ugonjwa wa fizi. Kando ya mdomo kuna sehemu za buluu ikionyesha kuwa labda kifaa kimetumika kuweka mdomo wazi.

Kinywa kikifunguka kwa tabasamu pana kikifichua meno meupe safi na yaliyopangika vizuri. Midomo inaonekana kuwa na unyenyevu yenye rangi ya asili ya kahawia iliyokoza na kusikia mwanga kidogo kuashiria anga njema. Sehemu ya pua pia inaonekana ikiwa na umbile mzuri.

Mikono miwili iliyovaa glovu ya waridi ikishika zana za meno. Mkono wa juu unashika koleni la chuma, huku wa chini ukishika kioo kidogo cha meno chenye mpini mirefu, madhara ya nyuma ya rangi ya blue isiyo na mwangaza.

Wanaume wawili wapo mbele ya nyumba zilizoundwa na mabati. Mmoja wao amevaa fulana ya kijani kibichi na suruali nyeusi akiosha mikono yake kutoka kwenye chombo chaeupe kilichoandikwa ambacho kipo juu ya kiti cha plastiki cha bluu. Mwanamke anasimama nyuma yake akimsaidia kuosha mikono. Kwa nyuma kuna makazi yanayofanana na vibanda yaliyojengwa kwa mabati.

Eneo lilioathiriwa na mafuriko ambapo maji yenye rangi ya matope yamefunika barabara na kufika hadi majengo. Kuna watu wawili wazima wamesimama ndani ya maji hayo ambayo wanaonekana kuwa wafanyikazi wa misaada au waokoaji kutokana na zao za alama nyekundu na msalaba.

...kadhaa waliovalia kofia ngumu za manjano na nguo nyeusi wanatazama eneo lililojaa vifusi na uchafu. Wengine wanaonekana wakionyesha vitu labda wakiondoa mabati au kutafuta manusura. Mazingira yanaonekana kuwa yameadhiriwa na janga fulani labda tetemeko la ardhi au uharibifu mwingine mkubwa.

Mwanamume anaonekana akijaribu kuzima moto mkubwa wa nyasi kavu akitumia tawi la mti lenye majani mabichi. Mto umewekwa kwa kiasi kikubwa ukitoa moshi mwingi na miraba. Eneo hilo lina nyasi na kavu. Jambo linafanya moto kuenea kwa kasi.

Jengo refu jembamba lenye paa la kijani kibichi na kuta ya kijivu limesimama katikati ya maji iliyotuama. Maji yanaakisi anga la buluu lenye mawingu meupe na kuunda taswira ya kupendeza. Kushoto kuna la jengo ndogo la saruji lililofanana na hilo. Pia limezungukwa na maji. Eneo hilo linaonekana kushoto kuwa limefunikwa na maji mengi, huku mimea ya kijani ikiibuka kutoka kwenye maji machache.

Gari ya huduma za dharura yanaendelea kutoa huduma kwa gari nyeupe la wagonjwa lenye mistari miekundu na mieusi na taa zinazo waka juu ya paa lango la abiria lina alama ya mslaba mwekundu na maneno emergency medical services yameandikwa kwa herufi kubwa namba za simu za dharura pia zinaonekana kwa hilo gari.

Wanaume wawili wazima wakiwa wamevalia barakoa wanafungua bango la ukumbusho uliofunikwa kwa kitambaa cha buluu, mmoja wao anashikilia kipaza sauti na anaonekana akitoa hotuba au akiongoza hafla hiyo, huku mwingine akishikilia kitambaa hicho. Bango linaonekana kuwa na maandishi yaliyochapishwa juu yake.

Kundi la wanaume wengine ambao wakiwa wamevalia fulana za usalama ya rangi ya chungwa na buluu wakipakia au kupakua mifuko mikubwa iliyoanikwa kwenye boti mbili ndogo za mbao. Maji ya kawaida yaliyotuama yanaonekana kuzunguka boti yakiashiria mafuriko , mazingira ya mito. Mmoja wa wanaume amevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu.

Mafuriko makubwa labda yamesababishwa na mvua kubwa au mto kufurika. Katika sehemu ya kwanza, watu wengi wamejitokeza katika barabara iliyojaa maji yenye rangi ya matope wakipita katikati ya maji yaliyofika hadi magoti au kiunoni. Nyumbani zao zinaonekana kujengwa kwa mabati na mbao zimezingirwa na maji.

Kikundi cha watu kinachoshiriki katika shughuli ya usafishaji au uhamishishaji wa jamii labda wanazoa takataka na kusafisha eneo la wazi. watu kadhaa wamevalia barakoa za uso na baadhi yao wa- wameshika vifaa vya kusafisha au wa- wamebeba mifuko ya takataka.

Uteuzi mpana wa vyakula vilivyopangwa Kwa uzuri kwenye uso wa giza vikijumuisha matunda, mboga na nafaka. Upande wa kulia Kuna matunda ya mzabibi, ndizi, tufaa na matunda ya sauku. Katikati Kuna karoti, maharagwe na udokori.

Jengo kubwa limeporomoka kwa kiasi kikubwa huku kifurushi kikiwa kimetapakaa kila mahali. Madirisha yamevunjika na muundo wa jengo umeharibika, magari mawili moja meusi na moja ya fedha yameegezwa karibu na kifurusi yakionyesha dalili za uharibifu.

Watu wawili katika yao wakiwa wamevalia nguo za giza na mwanamke mmoja akiwa amevaa fulana nyeupe wakichimba udongo kwenye shimo lililokaribu na bomba la maji lililowazi. Eneo hilo la udongo mwekundu na nyasi zilizotawanyika kuashiria kuwa wanafanya kazi ya ujenzi.

Chumba hiki cha hospitali kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri. Kuna kitanda cha wagonjwa kilicho funikwa na shuka ya kijani kibichi. Karibu na kitanda, kuna dawati la mbao na viti viwili vyeusi. Rafu nyeupe zimepangwa upande wa kulia, zikiwa zimejaa vifaa mbalimbali vya matibabu na masanduku.

Friji mbili nyeupe zilizopangwa moja juu ya nyingine ziko na uchafu na mikwaruzo. Friji ya chini ina kitambaa cheupe kilichoning'inia mbele yake. Karibu na friji upande wa kulia, kuna counter yenye vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo mizani ndogo na vifaa vingine vyeupe.

Mtu mmoja amevaa koti jeupe la maabara akichungulia ndani ya kifaa kikubwa cha chuma kinachofanana na friji au kabati maalum la kuhifadhi sampuli. Kifaa hicho kimefunguliwa na anatazama kwa makini ndani yake akionyesha anaendelea na kazi ya utafiti au uchunguzi. Karibu na hapo kuna vifaa vingine vya aina hiyo na kinyesi cha manjala chenye magurudumu.

Chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi nyeupe ambacho kinaonekana kuwa na lita tano za chombo iliyobebwa kwenye bidhaa na inasema kuwa ni asilimia sabini ya pombe. Inabainisha pia kuwa inafaa kwa matumizi ya matibabu ya upasuaji.

Chumba cha uchunguzi wa kimatibabu chenye kifaa kikubwa cha ultra... kilicho na skrini inayoonyesha picha za viungo vya ndani. Kando yake kuna kitanda cha matibabu kikiwa kimefunikwa na shuka nyeusi. Karibu na kifaa hicho kuna ndoo nyekundu na sanduku lenye vifaa vya matibabu.

Mashine ya kisanifu yenye muundo wa chuma unaong'aa ikionyeshana matumizi yake katika mazingira ya matibabu au maabara. Juu kuna kufinko cha mviringo chenye vipini kadhaa ikionyesha shinikizo la ndani. Upande wa mbele kuna paneli ya kudhibiti yenye mita ya shinikizo.

Troli ya chuma yenye magurudumu matatu iliyojaa vifaa vya matibabu ikisamama karibu korido ya hospitali. Kuna mabango na karatasi zilizobandikwa ukutani nyuma na kuna mfuko wa zambarau wa takataka umening'inia upande mmoja wa troli, sakafu ina vigae na ukuta ni wa kijani na meusi na kuna takataka ya manjano.

Mashine ndogo nyeupe ya kupima sinzio la damu inaonyeshana mbele likiwa na skrini kubwa ya dijitali inaonyesha namba mbalimbali. Skrini inaonyesha muda na tarehe na vipimo vya shinikizo ya damu. Upande wa kushoto wa skrini kuna kiashiria cha rangi kinachoonyesha vyombo mbalimbali kutoka kijani hadi nyekundu.

Kifaa cha kupima sukari mwilini kinaonekana kikiwa kimefungwa kwenye boksi lake likiwa na jina. Pembeni yake kuna maboksi mawili madogo ambayo ni vijiti vya kujipimia. Kifaa hicho kina skrini inaonyeshana nambari labda ikiwa na matokeo ya kipimo.

...cha kusaidia kusikia cha aina kilichowekwa kwenye sanduku la awali. Kando yake kifaa kingine hicho kimefunguliwa na kuonyesha ndani ya kuvumisho chake cha plastiki kikiwa na cable ya kuchaji. Vifaa hivi vyote vimetengenezwa kwa rangi ya kahawia nyepesi na vinaonekana kuwa mpya kabisa.

Chumba kinachoonekana kama ofisi ya daktari wa macho. Kuna kifaa kikubwa cheupe cha uchunguzaji wa macho, kikiwa kimekaliwa na kiti cheusi chenye magurudumu mbele yake. Upande wa kulia, mtu aliyevalia shati la mikono mifupi na suruali nyeusi ameketi kwenye kiti.

Ndani ya chumba labda cha matibabu au zahanati. Juu ya meza ya chuma iliyong'aa kuna vifaa kadhaa vya matibabu. Upande wa kushoto, kuna sanduku nyeusi lenye mipira midogo nyeupe na karibu yenye trei ya manjano iliyojaa sindano za kutumiwa mara moja zilizofunganishwa kwa pamoja.

Shiti hii linaonyesha faili ya matibabu iliyofunguliwa pengine iliyoonyesha rekodi ya hospitali. Juu ya kurasa kuna kichwa cha barua ya hospitali kuu ya Kenyatta na maelezeo ya wagonjwa kama vile jina la mgonjwa, namba ya hospitalini na tarehe ya kuingia. Chini kuna sehemu ya tarehe na saa ikifuatanishwa na maelezo ya matibabu.

Chumba cha hospitali muuguzi mwenye nywele zilizofungwa na kuwekwa juu anakaa kwenye kiti cheusi akiwa amevalia kinyago cha mguu na miwani. Amevaa sare ya kijivu na anaandika kwenye karatasi fulani. Nyuma yake ukuta mweupe na una vifaa vya hospitali vilivyowekwa ikiwemo soketi ya umeme wa nyanya.

Huu ni mfuko wa dawa ya Calpol. Unaonekana ukiwa umeuzwa na yenye rangi ya waridi na nyeupe. Imeandikwa kuwa inafaa kupunguza maumivu na homa zinazohusiana na maumivu ya skio, mafua, yakitaja maumivu ya kichwa na mawazo ya utotoni.

Hiki ni kifurushi cha dawa chenye rangi ya bluu na nyeupe, kinachooneshana jina. Maandishi kwenye kisanduku yanaelezea kuwa niyajili ya...ikimaanisha inafanya kazi ya polepole, pia inasema kwamba kusaidia kuboresha utendaji wa akili na kupunguza uchovu.

Hiki ni kifunganisho cha dawa kinachoitwa Fenbid chenye Ibrufen. Kina uzito wa gramu mia asilimia tano ya vibatohai kwa uzito. Kina maandishi yanayoelezea kuwa ni kwa ajili ya kutuliza maumivu na kuvimba vinavyohusiana na maumivu ya mgongo au kutoka kwenye matatizo yasiyo makali ya viungo vya misuli, michubuko, majeraha ya michezo na maumivu ya neva.

Chupa ya virutubisho ya da- Dr. Mercola yenye lebo nyekundu na njano. Lebo inaonyeshana wazi jina la bidhaa na chini yake kuna maelezeo ya ki- kina na kiasi cha vitamini kwa kila kapsuli. Chupa ina rangi ya kahawia iliyokolea na kifuniko cheusi. Nyuma ya chupa kuna alama yake.

Sanduki la dawa ambao linaonekana kuwa la kutuliza maumivu na homa. Sanduki hilo lina rangi kuu ya bluu, ikiwa na sehemu na muundo wa au mistari unaofutia. Jina la dawa imeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe mbele ya sanduku ikifwatiliwa na maneno ya kuwa herufi ndogo zaidi. Kwenye sanduku kuna maelezo ya faida zake yakionyeshana.

Sanduku la dawa na kifurushi cha donge zilizo toka ndani ya kisanduku. Kifurushi hicho kina vidonge kumi vilivyo pakiwa kwenye malengelenge mawili kila kimoja kikiwa na vidonge tano. Sanduku hilo linaonyesha faida ya dawa.

Muuguzi wa kike akiwa amevalia mavazi ya buluu na barakoa akimpa mwanaume sindano mkononi. Mwanaume huyo ameketi akiwa amevalia shati ya milia milia na barakoa na anaonekana akipokea chanjo.

Mtoto mchanga akipokea matone ya dawa labda chanjo kutoka kwa mdomo wa mtu mzima. Mtoto huyo analala akiwa amevalia nguo zenye michoro, mkono wa mwanamke labda mama akimshikilia kwa upole. Mkono mwingine unashikilia kichwa cha mtoto.

Mama aliyevaa barakoa ya kijani akiwa amebeba mtoto mchanga aliyevaa nguo za rangi ya ua ridi na kofia ndogo. Mfanyikazi wa afya ambaye yeye pia amevaa barakoa nyeupe na glavu za bluu na anampatia mtoto dawa au chanjo kwa kutumia sindano isiyo na nundu ya kudunga mdomoni. Mtoto anaonekana akilia au akifunga mdomo katika mathifarao.

Watu watatu wamekaa kila mmoja amebeba mtoto mchanga mikononi mwake. Watu wazima wote wamevaa mashati meupe na sketi cha vitambaa vya muundo wa miraba ya kawaida. Watoto wachanga wamevalia nguo mbalimbali mmoja akiwa amevalia nguo nyeusi na bluu, mwingine rangi ya waridi na watatu rangi ta krimu.

Mtu mmoja ambaye mikono yake imevaa glavu nyeupe matibabu anachukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mtu mwengine. Kidole kimebanwa kidogo na tone la damu linaonekana kwenye ncha yake. Inaonekana kama kipimo cha haraka cha damu, labda kongojo flani au uchunguzi wa kawaida wa afya.

Mtu labda mtoto akiwa na alama iliyoonekana kama chanjo ya BCG,alama hiyo inaonekana ni kidonda kidogo chekundu na kinachofanana na shimo katikati, kilichozunguka na ngozi iliyo inuka kidogo. Ngozi inayokomaa inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna alama ya nembo yenye rangi mbalimbali chini yake.

Mkono wa mtu mzima unaonekana ukishikilia sindano ndogo tayari kumpa chanjo au damu mtoto mdogo. Mkono huo unaushika kwa upole mkono wa mtoto huku sindano ikilenga eneo la ngozi. Mtoto amevaa shati lenye mistari ya bluu na nyeupe. Anaonekana akitekea pembeni labda akijitayarisha au ku- akipunguza hofu ya kudungwa.

Mama akiwa amebeba mtoto mdogo, labda mchanga, huku mtaalamu wa afya ambaye anaweza kuwa nesi akimpa sindano. Mama amevaa nguo ya blue yenye michoro na ana barakoa ya uso huku nesi amevaa sare ya kahawia na ana barakoa nyeupe usoni.

Chumba cha wodi ya watoto wachanga ambapo vitanda vingi vya watoto vimepangwa. Katikati ya picha kuna kitanda cha kisasa cha watoto wachanga kilicho na vifaa vya kimatibabu kikiwa na watoto watatu wadogo waliolala wakiwa wamefunikwa blanketi. Upande wa kulia kuna kifaa cha kufuatilia ishara muhimu chenye chapa.

Sindano nyembamba na chupa mbili za dawa zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe labda meza. Chupa moja ina maandishi na nyingine pia. Zimepangwa kwa mpangilio unaoashiria matumizi ya kimatibabu. Rangi nyeupe inatumika kuonyeshana usafi.

Watu kadhaa wamevaa barakoa wakiwa wamesimama karibu na kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na bluu. Mvulana mdogo aliye mbele anatumia bomba la maji akijaribu kunawa mikono yake. Msichana mwingine amesimama nyuma yake pia amevaa barakoa akisubiri zamu yake au akisaidia mvulana.

Mikono miwili ya mtu mzima inashika maji ya bomba la maji lililofungua likimwaga maji mengi ndani ya sinki ya chuma. Mkono mmoja unaonekana ukisugua mkono mwingine. Unaonyesha mchakato wa kunawa mikono. Maji yanaonekana yakimwagika kwa kasi na kuunda povu ndogo. Inaonyesha usafi. Sinki linaonekana likiwa safi na inatoa mazingira inayofaa kwa kunawa mikono.

Mwendeshaji baiskeli wa milima akiwa amesimma au mapumzikoni kando ya njia ya mawe na mchanga. Amevaa kofia ngumu ya usalama, nguo ya michezo na pedi za magoti. Alikua amejitayarisha kwa shughuli ya baiskeli ya milimani. Baiskeli yake ya milimani imelala kando yake.

Daktari au mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe, ameinama akichunguza mguu wa mgonjwa. Mgonjwa amejifunika shuka nyekundu yenye miraba. Inaonekana kama nakala anaandika alama kwenye mguu kwa mgonjwa labda akijiandaa kwa upasuaji au matibabu. Nyuma yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu.

Lango la goli la mpira wa miguu. Muundo wa lango una nguzo za rangi ya chungwa na nyeusi zikiunda fremu ya mstatili. Wavu mweusi umewekwa nyuma ya fremu ukiwa na mashimo mengi iliyopangwa kwa usawa. Lango linaonekana kuwa tupu ilikojaa michezo.

Mguu wa mwanadamu kwa upande wa kulia ukiwa na eneo la kufundo cha mguu uliowekwa alama nyekundu na njano yakionyeshana maumivu au kuvimba. Muundo wa mifupa unaonekana ni wa kifundo cha miguu. Sehemu nyingine ya mguu ni nyeupe na ina mistari ya green ikionyeshana taswira ya kompyuta. Picha hii inaweza kutumika kuelezea maswala ya afya au majeraha kwa michezo.

Mikononi mwa ngumi kuna michuba inayoonekana wazi yenye damu iliyoganda hasa kwenye mkono umeunganishwa kwa kifuniko cheupe cha mkono wa glovu nyeusi ya dondi. Inaonekana- Kwenye mkono mwingine inaonekana mtu huyu amevalia shati jeupe na suruali ya bluu.

Mwanamke na mwanamume akiwa amevalia mavazi ya michezo wako kwenye njia ya nje iliyojengwa. Mwanamke anashikilia goti lake akionyeshana maumivu huku mwanamume akichuchumaa chini akimsaidia na kushika mguu wake. Wote wawili wana vifaa vya masikioni na mandhari ni ya asili ikiwa na miti na nyasi kando ya njia.

Mti mdogo wenye majani mabichi meusi na matawi mengi umesimama katikati ya picha ukiwa umepandwa kwenye udongo wenye matope. Karibu na mti kuna mimea mingine midogo ya kijani inayoonekana imepandwa kwenye safu. Nyuma yake kuna majengo madogo ya mbao yenye paa yanayoonekana.

Kundi la miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi ikiwezekana miti ya migatuzi ikionekana kutoka chini kuelekea juu. Vigogo vya miti vinaonekana virefu na vyembamba. Anga la buluu linaonekana kati ya matawi ya miti vikionyesha hali ya hewa ya wazi.

Jani refu la kijani kibichi lililong'aa ambalo linaonekana kuwa la nyasi kubwa au mmea kama miwa ikisimama wazi katika sehemu ya mbele. Miale ya jua kali inamulika kutoka upande wa juu kushoto ikisababisha mwanga kung'aa na kuangazia kingo za jani hilo na kulifanaya lionekane kung'aa sana.